Kuna jamaa mmoja akiwa na kitabu kidogo na dokumenti kidogo ambapo akona mikono yote miwili. Moja inakaa kama paspoti ya kuenda nayo safari ya nchi nyingine. Anakaa kwa barabara.